Hapa ni kiwandani, ambapo pembejeo pamoja na dawa za wanyama zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika mifuko, ili kuweza kutumika kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kampuni hii ni ya "FEA" kwani viroba hivi vimeandikwa majina haya.

Hapa ni kiwandani au stoo au godauni ambapo mashine maalumu ya kubebea mizigo ya pembejeo pamoja na dawa za wanyama, ikionekana kubeba kiloba kutoka sehemu moja na kwenda kukiweka katika sehemu nyingine.

Katika duka hili la uuzaji wa nafaka pamoja na pembejeo za kilimo na madawa kwajili ya wanyama, anaonekana muuzaji akiwa ameketi huku akimpa maelekezo mnunuzi kuhusiana na vifaa hivi pamoja na nafaka hizi.

Hapa ni dukani ambapo mteja anaonekana akiwa na muuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya wanyama, madawa haya yamewekwa katika vifungashio maalumu katika magunia, mifuko na makopo ili yaweze kukaa kwa muda mrefu.

Hapa ni dukani au sehemu ya maonyesho, ambapo anaonekana mtaalamu akiwa anatoa maelezo maalumu kwa wateja walio valia barakoa juu ya pembejeo pamoja na madawa ya wanyama, ambazo zikiwa zimewekwa vizuri katika vifungashio vyake.

Hili ni duka la pembejeo pamoja na madawa ya wanyama ambapo muuzaji anaonekana akiwa amesimama katikati au mbele ya duka hili, huku madawa pamoja na pembejeo hizo zikionekana zikiwa zimewekwa vizuri katika vifungashio vyake.

Hiki ni chumba maalumu au stoo au godauni, ambapo pembejeo na madawa kwa ajili ya wanyama huhifadhiwa mahali hapa, kama inavyoonekana magunia ya pembejeo na madawa yakiwa yamepangiliwa vizuri na kuhifadhiwa katika eneo hili.

Muuzaji wa duka la pembejeo na nafaka pamoja na madawa ya wanyama, akiwa amesimama katikati ya duka lake huku katika mashelfu kukiwa na vifungashio vya plastiki pamoja na makopo.

Hizi ni pembejeo au dawa za wanyama au mazao, ambazo zimepakejiwa vizuri katika makopo na kuhifadhiwa vizuri katika maboksi, inatoka katika kampuni ya "Weedup".

Hapa ni dukani ambapo muuzaji wa pembejeo pamoja na madawa ya wanyama akiwa amesimama, huku mashelfu yakiwa na madawa hayo na pembejeo ambazo zimehifadhiwa vizuri katika pakeji zake na vifungashio pamoja na makopo.

Mbolea au pembejeo za "potato and Onion top-dressing", zikiwa katika viroba vitatu tofauti, zenye ujazo tofauti wa kilo kumi, ishirini na tano, pamoja na hamsini; kutoka katika kampuni ya "Baraka fertilizer".

Mananasi ni moja wapo wa mazao ya biashara pamoja na chakula ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato. Katika shamba hili lililopo karibu na sokoni, mkulima anaonekana akiwa amevuna zao hilo huku akisubiria wanunuzi.

Nyanya ni moja wapo ya mazao ya biashara ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato vilevile huweza kutumia kama matumizi ya nyumbani, katika shamba hili nyanya hizi zinaonekana zikiwa zimelimwa vizuri kwa mstari huku zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Nyanya ni mojawa ya mazao ya biashara, ambapo mkulima hulima na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato, vile vile anaweza akatumia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, katika shamba hili nyanya zinaonekana zikiwa zimelimwa vizuri kwa mstari, huku baadhi ya nyanya zikiwa tayari zimeiva kwa ajili ya kuvunwa.

Nyanya ni moja wapo wa mazao ya biashara ya kilimo ambapo wakulima au wafanya kazi wakiwa kiwandani au sehemu moja wapo, wanaonekana wakiwa wanatenganisha nyanya zilizoiva na ambazo bado ni mbichi na kuziweka katika makundi tofauti.

Ndizi ni moja wapo ya mazao ya biashara ya kilimo ambapo mkulima huuza na kujipatia faida. Wakulima wanaonekana wakiwa wanapangilia vizuri ndizi hizi katika makontena au matenga maalumu ya plastiki.

Katika shamba hili shughuli ya uvunaji inaendelea huku wakulima wakiwa wanakata mahindi yaliyokwisha kukomaa, mahindi haya huuzwa kama moja ya mazao ya biashara hivyo huwaingizia kipato.

Kahawa ni mojawapo ya zao la biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato, wakulima wakiwa wamekusanya kahawa zao kutoka shambani na kuzipeleka katika sehemu moja kwa ajili ya kuzianika kabla ya kuzichakara.

Ndizi ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato, katika shamba hili migomba inaonekana imepandwa vizuri kwa mstari, huku ikiwa imenawiri.

Nyanya ni moja wapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima baada ya kuuza hujiingizia kipato, vilevile hutumika kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, katika shamba hili ikionekana nyanya zikiwa zimelimwa vizuri kwa mstari; huku baadhi zikiwa tayari kwa ajili ya uvunaji na nyingine zikiwa bado haijaiva vizuri.

Nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato. Katika shamba hili wanaonekana wakulima wakiwa wanavuna zao hilo na kuliweka katika ndoo kabla ya kwenda kukusanya sehemu moja.

Maparachichi ni moja wapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huweza kujipatia kipato, katika shamba hili wanaonekana wakiwa wanavuna huku wakiweka katika matenga, kwa ajili ya kupeleka sehemu panapo stahili baada ya kutoka shambani.

Nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato. Wakulima wanaonekana wakiwa tayari wamevuna nyanya na kuzipakia katika matenga maalumu, kwa ajili ya kusafirisha ili kwenda sokoni kwa ajili ya kuziuza.

Nyanya ni moja wapo ya mazao ya biashara ya kilimo ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato, mkulima akionekana kufurahia uvunaji wa zao hili akiwa shambani huku mirija ya umwagiliaji ikiwa pia inaonekana kama sehemu ya umwagiliaji ijulikanayo kama irigesheni sistimu.

Ndizi ni moja wapo ya mazao ya biashara, ambapo mkulima huuza na kujiingizia kipato, katika sehemu hii ya sokoni au ya kuhifadhia ndizi hizi, mkulima anaonekana akiwa anazipanga vizuri katika sehemu moja.

Nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato, katika shamba hili au sokoni hapa mkulima anaonekana akiwa amezipangilia vizuri katika visado huku akisubiria wateja.

Kahawa ni mojawapo ya mazao ya biashara ya kilimo ambapo wakulima huuza na kujiingizia kipato. Katika soko hili, wakulima wanaonekana wakiwa wamepangilia vizuri au kuweka chini kahawa zao.

Mahindi ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato, katika eneo la wazi mkulima anaonekana akiwa anatoa mahindi kutoka ndani na kuyaweka juani ili yaweze kukauka vizuri.

Viazi vitamo ni moja wapo wa mazo ya biashara ambapo wakulima huuza na kujiapatia faida wakulima wakiwa shambani wanaonekana wakiwa wanavuna viazi hizi, huku wakiwa wanaweka katika matenga ya plastiki kabla ya kuvipakia na kupeleka sokoni kwajili ya mauzo.

Nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara ya kilimo ambapo wakulima huuza vilevile hutumia kwa matumizi ya nyumbani. Katika shamba hili zao hili linaonekana likiwa limepandwa kwa mistari huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa katikati ya mistari hiyo.

Nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato katika shamba hili shughuli ya uvunaji, ikiwa inaendelea na mkulima akiwa na chuma nyanya hizo kutoka katika mimea yake na kuzihifadhi katika ndoo.

Mahindi ni mojawapo ya mazao ya biashara na kilimo, ambapo wakulima baada ya kuuza hujipatia kipato na chakula. Katika shamba hilo wakulima wanaonekana wakiwa wanavuna zao hilo, wakiyatoa katika mabua yake na kuweka katika matenga.

Papai mojawapo ya mazao biashara wapo wakulima badala ya kuuza ujipate kipato katika shamba hili yanaonekana akiwa amepandwa vizuri kwa mstari na kuacha nafasi baina za umoja na vingine huku mkulima aliyechuchumaa na kuvalia kofia naonekana akiwa na kagua maendeleo ya mapapai.

Mahindi ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato. Mkulima huyo anaonekana akiwa ameshika mkononi mahindi matatu huku mengine yakiwa yameanikwa juani ili kuweza kukauka vizuri zaidi.

Mapapai ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato. Katika shamba hili inaonekana miche yake ikiwa imepandwa vizuri kwa mstari na kuipatia nafasi katika kukua hivyo huwezesha kustawi vizuri zaidi.

Hapa ni shambani ambapo uvunaji wa zao la hoho linaonekana likiwa limekamilika, huku zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika matenga kabla ya kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo. Wakulima wakiwa wanafurahia mara baada ya kuvuna.

Maparachichi ni mojawapo ya mazao ya biashara hivyo huwaingizia kipato wakulima, mkulima anaonekana akiwa shambani akikagua mazao hayo katika mti wake huku kukiwa na hali ya jua.

Mahindi mojawapo ya mazao ya biashara ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato. Katika shamba hili mahindi yanaonekana yakiwa yamekomaa na kukua vizuri, huku mkulima aliyevalia mabuti na tisheti nyeupe yenye pcha ya tembo akikagua mazao hayo.

Hapa ni shambani, ambapo shughuli za uvunaji zikiwa zinaendelea. Wakulima wanaonekana wakiwa wanavuna mahindi, kutoka katika mabua yake na kuyakusanya sehemu moja kabla ya kupakia katika magunia.

Mahindi ni mojawapo ya zao la biashara ya kilimo, ambapo wakulima huuza na kijipatia kipato. Mkulima akionekana akivuna mahindi kutoka shambani na kuyaweka katika ndoo, Kisha kuyapeleka sehemu moja na kuyakusanya kabla ya kwenda kuyahifadhi au kwenda kuuza.

Mapapai ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato, katika shamba hili ambapo mkulima amevaa mabuti, anaonekana akiwa anatoa mojawapo ya papai lililoiva katika miche hiyo au miti ya mipapai.

Mkulima akiwa shambani, katika miti ya mikahawa akiwa anaiangalia au kuvuna, ambayo humuingizia kipato kama mojawapo ya mazao ya biashara, huku akiwa amevaa fulana ya bluu.

Nyanya ni mojawapo wa mazao biashara ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato, katika shamba hili shughuli za uvunaji zikiwa zimekamilika ambapo nyanya zimewekwa katika matenga maalumu, huku mkulima akiwa shambani akiendelea na hatua nyingine.

Ndizi ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato. Katika soko hili ndizi zinaonekana zikiwa zimepangwa chini, huku wanunuzi na wakulima wakiendelea na shughuli zao za kila siku sokoni.

Hapa ni shambani ambapo wakulima wanaonekana wakiwa wanaendelea na shughuri zao za kulima huku wakiwa wepangilia au kupanda mazao yao vizuri kwa msitari, huku pembeni yao kukionekana ni eneo la soko ,hii inaashiria wakulima hawa wanajenga au kulima sehemu kalibu na mji.

Shamba la mpapai linaonekana likiwa na miche mingi, huku mapapai mawili moja ambalo limeiva sana lenye rangi ya njano, na lingine rangi ya kijani yakiwa chini, huku mengine yakiwa katika miti yake.

Hili ni shamba ambapo umwagiliaji wa kisasa ukiwa unafanyika. Miche imepandwa vizuri kwa mstari huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamewekwa vizuri katika mistari hiyo, kuwezesha maji kuingia vizuri katika udongo na kuupa nafasi mimea hiyo.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna matunda ya mazao ya maparachichi, huku wakiwa wamevalia ovaroli, wakitoa matunda hayo kutoka kwenye mti wake na kuweka katika matenga.

Hapa ni shambani ambapo shughuli za kila siku za kilimo zikiendelea, huku miche ya mbogamboga au vitunguu ikiwa imepandwa katika mstari na huku, shughuli ya umwagiliaji wa kisasa ikiwa inakuza mimea hii, kwani mabomba yamepita katika ya matuta.

Hapa ni shambani ambapo shughuli za kilimo zikiwa zinaendelea, mahindi yaliyopandwa pamoja na matikiti vikiwa vinakua vizuri, huku mkulima akiacha nafasi baina ya zao moja na lingine.

Hapa ni shambani ambapo shughuli ya kilimo inaonekana kuendelea, huku zao la kitunguu likionekana kulimwa na mipira ikiwa imepita katikati ya zao hili; ikiashiria kuwa sehemu hii kilimo cha umwagiliaji cha kisasa kinaendelea pia.

Tikitiki maji mojawapo ya mazao ya biashara ambapo mkulima huuza na kujipatia fedha vilevile huweza kutumia au tunda kulima wakiwa shambani, anaonekana akiwa amekata za umoja huku mwanzo mengine akionekana tayari kwa ajili ya kuli ma shamba hili linaonekana kuwa na rutuba mjangwani la kijani sehemu yote.

Wakulima wawili wa mama wanaonekana wakiwa katika shamba ambalo limetengenezwa katika mazingira nyumbani kwa kutumia magunia, ambayo yamejazwa udongo na mbogamboga kuota juu yake na pembezoni mwake hivyo hujiingizia kipato kwa njia hii.

Migomba iliyobeba mazao ya ndizi inaonekana ikiwa imeota katika sehemu ya makazi. Hii inaonesha kuwa mtu huyu anapenda zao hili kama urembo wa nyumbani vilevile kama chakula.

Hapa ni shambani ambapo mtaalamu au mwalimu anaonekana akitoa elimu juu ya utengenezaji wa matuta kwa wakulima au watu wengine, ambapo sehemu yao ya nyuma ikionekana kizungukwa na maua na vichaka pamoja na miti.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambapo mkulima anaonekana akiwa anapanda miche midogo midogo katika makopo, katika vitaru ili kuweza kukuza mbegu zake baadae kisha kupeleka shambani au kuweza kuuza.

Wakulima waliokwisha kuvuna mazao ya maparachichi wanaonekana wakiwa wameyapangilia vizuri katika matenga ya bluu, huku wakisubiri wanunuzi au usafirishaji kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Hapa ni shambani ambapo zao aina ya ndizi linaonekana kustawi vizuri katika shamba hili. Kwani migomba imepandwa kwa nafasi nzuri baina ya mgomba mmoja na mwingine, hivyo kuipa nafasi ya rutuba pamoja na mwanga.

Hizi ni mashine za kisasa za kilimo, ambapo hutumiwa katika kilimo cha kisasa, huku matundu madogo yakiwa katika mashine hizo ambapo mimea hupandwa ndani yake, huku maji yakiwa yameekewa virutubisho maalumu kuwezesha kukuwa kwake.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambapo mkulima hutumia mashine maalum ambazo huwa na mabomba yanayopitisha maji ambayo huwa yamewekewa virutubisho na kuwezesha mboga mboga hizo au mimea inayopandwa uraisi.

Hii ni mashine ya kilimo, ambayo huongozwa na akili bandia au kwa kuvutwa na mkulima katika shamba hili la kisasa inaonekana ikisaidia katika shughuli za ukuaji wa mimea.

Hii ni mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta, ambayo mkulima anaonekana yupo shambani akiwa anaendelea na shughuli zake za kulima na kuchanganya ardhi ili iweze kuwa na rutuba, huku nyuma yake kukionekana kukiwa na miti na vichaka, sehemu hii inaonekana ni sehemu ya kulima.

Hili ni mashine ya kisasa ya kilimo, ambayo uongozwa na akili bandia ijulikanayo kama "AI", ambapo mkulima hulima mazao yake au mbogamboga, huku urutubishwaji na ustahimili wa mazao ukisaidiwa pamoja na mashine hii, ambayo hubeba maji yaliyorutubishwa.

Hapa ni shambani ambapo mkulima anaonekana akiwa na mashine ya kilimo ambapo anachanganya ardhi vizuri, hivyo kuwezesha udongo kuwa na rutuba.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambapo mashine maalumu za kisasa zinaonekana zikiwa zimebeba mbogamboga, ambazo zipo ndani ya mabomba ambayo ndani yake maji hupita yenye rutuba na kuwezesha kukua kwake vizuri na kustawi.

Hapa ni shambani ambapo shughuli za kilimo zinaonekana zikiendelea. Huku mashine ikiwa inalima na kuchanganya ardhi vizuri, hivyo kufanya eneo hili kuwa na rutuba na mazao kustawi vizuri.

Hii ni mashine kwa ajili ya kilimo ijulikanayo kama trekta, ambayo nyuma yake imefungwa mashine kwa ajili ya kulima au kwa ajili ya kupunguza na kukata nyasi huku pembezoni mwa shamba hili kukiwa kuna miti pamoja na vichaka.

Hizi ni mashine za kisasa ambazo zinatumika katika kilimo cha kisasa; mashine hizi huingizwa na akili bandia ijulikanayo kama AI, mbogamboga huiva vizuri katika shamba hili bila kuwa na ardhi; bali ni maji tu ambayo hupita kwenye mabomba ambayo huwekwa virutubisho.

Hii ni mashine ya kisasa ya kulima, ambayo huongozwa na akili bandia ijulikanayo kama "AI", ambapo katika shamba hili maji yenye rutuba hupita katika mabomba, hivyo na kusababisha mimea au mbogamboga kukua vizuri na kustawi.

Hii ni mashine ya kisasa ya kilimo, ambapo mkulima hutumia mashine hii bila kuwa na uhitaji wa udongo, kwani maji hupita katika mabomba ambayo huwa yamerutubishwa hivyo kusaidia kukua kwa mimea midogomidogo au mbogamboga.

Hili ni mashine ya kisasa ya kilimo ambayo huongozwa na akili bandia (yaani AI) au kompyuta, ambapo hulima kilimo cha kisasa ambacho hakihitaji udongo bali maji ambayo huwa na rutuba maalumu, hupita katika mashamba na kuwezesha kukua kwa mimea.

Hii ni mashine ya kilimo ya kisasa ambayo haitumii udongo bali maji ambayo virutubisho hupita katika mabomba na kwenda kustawisha mimea au mbogamboga.

Hii ni mashine maalumu na ya kisasa yanayotumika katika shughuli za kilimo ambayo huongozwa na akilibandia ijulikanayo kama 'AI' au kompyuta kupitia mwongozo wa binadamu, ikionekana ikiwa shambani ikiendelea na shughuli zake za umwagiliaji wa maji au madawa katika mboga mboga au mimea iliyopo shambani.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambapo mbogamboga au mazao hupandwa na hukua, huku vikiwa vinamwagiliwa na mashine maalumu ambazo huwa na maji ndani yake yaliyowekewa virutubisho ambayo hunyeshelea mimea hii na mazao ili kukua vizuri na kustawi.

Pike ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama hydroponiki ambapo wakulima hulima kwa kutumia mashine maalumu, ambazo hua zimebeba mabomba ambayo hupitisha maji yaliyo pewa rutuba na kuwezesha mimea au mbogamboga kama vile za majani kuweza kukua vizuri .

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya kilimo cha kisasa, ijulikanacho kama haidroponi, ambapo huongozwa na akilibandia au kompyuta ikiwa inawezesha kukuwa kwa nyanya bila kutumia udongo bali ni maji ambayo pia katika mabomba yakiwa yamerutubishwa.

Hii ni mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta ambapo ipo shambani ikikusanya majani na kuyaviringisha sehemu moja kabla ya kuja kubebwa, inaonekana ikiwa ni nyekundu huku sehemu yake ya mbele ikiwa ya kijani au njano.

Hii ni mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta, ambapo ipo shambani huku ikichanganya udongo pamoja na mbolea au udongo ili uwe na rutuba zaidi na mazao kuweza kukua vizuri na kustawi.

Hili ni bwawa au chombo kinachotumika kuhifadhia samaki, ambapo badae huwezwa kuvuliwa kwa ajili ya matumizi ya biashara au kwa ajili ya kipato.

Bwawa au sehemu ya nyumba ya samaki, ambayo hutumiwa kwa ajili ya kufugia samaki nyumbani. Ikiwa imetengenezwa vizuri na kuwekewa mimea ya majani, hivyo kuwezesha samaki kuishi vizuri.

Ufugaji wa samaki moja wapo ya shughuli za kibiashara ambazo huwaingizia wafugaji kipato, bwawa hili linaonekana likiwa linatumika kama sehemu ya kufugia samaki.

Mabwawa haya ya kutengeneza kwa ajili ya kuhifadhia na kukuzia samaki, mojawapo ya njia zinazowezesha wafugaji kujiingizia kipato vilevile chakula.

Hili ni bwawa la kisasa la samaki ambapo shughuli za uvuvi zinaonekana zikiendelea katika eneo hilo. Mashine ya kisasa ikiwa imewekwa katika bwawa hili linalowezesha samaki hawa kupata maji safi na kina kinachotakiwa.

Huu ni ufuaji wa samaki ambapo mvuvi, anatumia nyavu katika shughuli zake katika bahari au ziwa au bora ambapo samaki hawa hukua.

Hapa ni shambani ambapo wanaonekana wakulima na wafanyabiashara, baada ya kuvunwa kwa mahindi na kuwekwa katika magunia, ambapo husaidia katika shughuli za kuingizia kipato pamoja na shughuli za biashara.

Hapa ni sokoni ambapo bidhaa za chakula kama vile mahindi, uwele na maharage zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika magunia, tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Hapa ni shambani ambapo wakulima wanne wanaonekana wakiwa katika kitalu kilichokuwa na miche ya miti mkulima mmoja wakike anaonekana akimpa mkulima mwingine aliyekaa mche wa miti ambaye uipanga.

Apa ni shambani, ambapo ni nchi mbalimbali midogo mipangilio vizuri katika vitalu vyake kabla ya kwenda kuoteshwa shambani jumuia inaonesha miche midogo ikiwa inaandaliwa vizuri.

Hapa ni shambani ambapo maua yanaonekana yakiwa yamepandwa vizuri katika eneo hili, huku kukiwa kumezungukwa na miti pamoja na ukuta.

Hapa ni shambani ambapo wakulima wakiwa wanaonekana na wataalamu wa kilimo, huku michemiche midogo ikiwa imepandwa katika vitalu kabla ya kupelekwa katika shamba kuu na kusaidia katika shughuli ya upandaji ya miti.

Mkulima akiwa shambani akiandaa miche katika vitalu maalumu huku akiwa amechuchumaa akifurahia kazi yake; baadae hupandwa katika mashamba hivyo kuwezesha kuzidi kukua na kuongezeka kwa miti.

Njia hii inayokatiza katikati ya msitu, ambapo kunaonekana kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vingi. Huku kukiwa kuna uoto wa asili wa mimea mingine kama nyasi, pamoja na miti ya miba.

Hapa ni porini, ambapo panaonekana kukiwa kuna miti ambayo imeishi mda mrefu, huku ikiwa imeotewa na nyasi juu yake, vilevile kukiwa na vichaka pamoja na nyasi ndefu, sehemu hii inaashiria kuwa ina uoto wa asili.

Hichi ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi, ambapo mkulima mlima mbogamboga au mazao madogomadogo ya kawaida kwa kutumia mabomba maalumu, ambayo kupita maji yaliyokuwa virutubisho na kuwezesha kukua kwa mimea hiyo.

Hapa ni ndani, ambapo shughuli za kilimo zinaonekana zikiwa zinaendelea, kilimo hiki ni cha kisasa kinachojulikana kama "hydroponicfamingi", ambapo mkulima hutumia mashine kupitishia maji ambayo huwekewa virutubisho hivyo husaidia kwa mbogamboga au mimea midogo kukua bila hata kutumia mbolea.

Hiki ni kilimo cha kisasa kujulikanacho kama haidroponi "farming", ambapo mkulima hulima mazao yake madogo au mbogamboga kwa kutumia mabomba maalumu ambayo ndani yake hupita maji yaliyowekewa rutuba hivyo kuwezesha kukua kwa mboga hizo.

Kilimo hiki cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi ambapo hutumia mashine maalumu au mabomba, ambayo ndani yake hupitisha maji yanayowekewa virutubisho na kuwezesha kukua kwa mimea au mbogamboga.

Kilimo hiki ni cha kisasa kijulikanacho kama "haidroponiki famingi" ambapo mkulima hulima mazao yao kwa kutumia mabomba maalumu, ambayo ndani yake hupita maji yaliyowekewa virutubisho na kusaidia kukua kwa mboga mboga au mimea iliyopandwa.

Hichi ni kilimo cha kisasa ambacho kinajulikana kama HYDROPONIC FARMING. Mkulima hulima mazao yake bila kutumia udongo bali hutumia mabomba maalumu ambayo hupitisha maji yaliyowekewa rutuba na kuwezesha mbogamboga kukuwa vizuri.

Hichi ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama ''hydroponic faming'', ambapo mkulima anaonekana katika shamba lake ambalo mabomba ambayo maji hupita ndani yake, yakiwa yamewekewa virutubishi kuwezesha mboga kukua bila kuwekewa udongo.

Hapa ni shambani ambapo mkulima anaonekana akikagua mbogamboga au mimea yake katika kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi, ambapo mimea hii hukua katika mabomba maalumu ambayo ndani yake upita maji yaliyowekewa virutubisho maalumu.

Kilimo hichi ni chakisasa kijulikanacho kama hdroponiki, ambapo mashine maalumu, zinazobebwa na mabomba ambayo ndani yake yanapitisha maji yenye rutuba yanayo saidia kukua kwa mimea au mbogamboga zinazo oteshwa.

Hiki nikilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi ambapo mabomba maalumu ya kupitisha maji ndani yake huwa na virutubisho husaidia kukua na mbogamboga au mimea kama ambavyo shamba hili limestawi.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponiki famingi, ambapo mabomba maalumu yenye viroba hubeba mboga kama spinachi, huku maji yakiwa yanapita kwenye mabomba hayo ambayo yamewekewa virutubisho vinavyosaidia kukua kwa mboga mboga hizo.

Kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi ambapo hutumia mashine maalumu, ambayo huwa haina udongo bali maji hupita katika mabomba ambayo huwekewa virutubisho maalumu na kuwezesha kukua kwa mbogamboga kama spinachi pamoja na mazao mengine.

Hii ni mashine maalum kwa ajili ya kilimo cha kisasa kijulikanacho kama hydroponi farm ambapo mabomba hupisha maji yenye rutuba inayowezesha kukua kwa mboga mboga au mazao yaliyopandwa katika mashine hii.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama hydroponiki ambapo wakulima hutumia mashine maalumu, zenye mabomba ambayo ndani yake hupita maji yaliyowewa virutubisho maalumu na kusaidia kukua kwa mboga mboga.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi, ambapo mkulima hulima mazao au mbogamboga kwa kutumia maji yaliyowekewa rutuba ambayo hupita katika mabomba au mashine maalumu bila kutumia udongo.

Hichi ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi, ambapo mkulima anaonekana katika shamba lake akikagua na kuangalia shughuli za kilimo katika mabomba haya ambayo huwa hayatumii udongo, bali ni maji ambayo huwekewa virutubisho na kusaidia mboga kukua. Mkulima anaonekana akiwa ananyeshelea.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama kilimo cha haidroponi ambapo mkulima hulima mazao yake ama mbogamboga kwa kutumia mashine, ambazo huwa na mabomba maalumu ya kupitisha maji yenye virutubisho yanayosaidia kwa kukua kwa mbogamboga hizi.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama "hydroponic farm"; ambapo mazao yamepandwa vizuri kwa mstari na kuacha nafasi baina ya zao moja na lingine; ili yaweze kukua vizuri na kupata rutuba.

Kilimo hiki cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi farming. Kinaonekana kikiwa kinaendelea katika eneo hili ambayo mabomba yenye kupitisha maji yaliyokuwa yanarutuba inaonekana yakiwa yanastawisha mboga aina ya spinachi.

Mashine hii ya kisasa ijulikanayo kama "haidroponiki farming", ikiwa inafanya kazi katika kilimo cha kisasa, ambapo matundu maalumu yanayobeba mboga mboga au mimea, huku mabomba yakiwa yanasafirisha maji yaliyotiwa virutubisho vya kusaidia kukua kwa mboga mboga hizo au mazao yanayopandwa.

Hili ni banda la kisasa la ng'omba wa kisasa wa maziwa, pamoja na nyama ambapo limejengwa vizuri kwa kutoa nafasi baina ya ng'ombe mwingine na mwingine vilevile hewa nzuri kupita pamoja na mwanga wa kutosha.

Hapa ni shambani ambapo kilimo cha kisasa kinaonekana kikiwa kinaendelea, mboga mboga au matunda au maua zikiwa zimepandwa vizuri katika mstari hivyo kukua vizuri kutokana na kupata nafasi pamoja na ardhi kua na rutiba nzuri.

Hiki ni kilimo cha kisasa au kwa jina lingine kinachojulikana kama "green house" ambapo mbogamboga zinaonekana zikiwa zimeoteshwa vizuri katika miche na katika vitalu vyake, huku mkulima akionekana akiendelea na shughuli zake za kilimo.

Hapa ni shambani ambapo nyanya zinaonekana kulimwa hivyo wateja huuza nakujipatia faida au kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, huku baadhi ya nyanya hizi zikiwa zimeiva huku nyingine zikiwa bado.

Ufugaji wa kisasa ni mojawapo ya njia ya kuingiza kipato hasa wa ng'ombe kama ambavyo katika banda hili wanaonekana wakiwa wamepangiliwa vizuri baina ya ng'ombe mmoja na mwingine, huku banda likiwa limejengwa vizuri kwa kuingiza hewa nzuri pamoja na mwanga wa kutosha.

Hili ni banda kwa ajili ya ufugaji wa kuku wa kisasa ambapo mfugaji anaonekana akiwa amelijenga vizuri kwa miti, huku akiacha nafasi kubwa kwa ajili ya hewa pamoja na mwanga.

Nanasi ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato, katika shamba hili yanaonekana yakiwa yamekomaa na kukaribia kuiva, maeneo haya yanaakisi sehemu za Tanga, sehemu za Tanzania zilizopo Afrika Mashariki.

Hawa ni ng'ombe wa kisasa, ambapo wako katika banda lao lililojengwa vizuri, kwa kuacha nafasi ya hewa kuingia kwa wingi na mwanga wa kutosha. Hutumika kama mojawapo ya njia ya biashara, ambapo wakulima huuza maziwa, pamoja na nyama vilevile na ngozi, ili kujipatia kipato.

Mahindi ni zao mojawapo la biashara ambapo wakulima huuza na kijipatia kipato, vilevile kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Katika shamba hili mahindi yamepangiliwa vizuri, yamepandwa katika mstari, ili kuweza kuyapa nafasi na kukua vizuri.

Hii ni mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta ikiendelea na shughuli zake za kilimo, huku mahindi yakiwa yamepangiliwa vizuri katika shamba hili kuwezesha mashine hii kupita.

Hiki ni kiwanda cha maparachichi ambapo zao hili linaonekana likiwa linawekwa vizuri katika vifungashio vyake, kwaajili ya kupelekwa sokoni au kwaajili ya usafirishaji kisha kuuzwa. Wafanyakazi wakionekana wakifanya kazi katika mashine hizi.

Nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato, nyanya zinaonekana zikiwa zinapakejiwa au kuwekewa vizuri katika vifungashio katika kiwanda hiki.

Hii ni mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta ambayo ni ya zamani kidogo, ikiwa shambani ikiwa inaendelea na shughuli zake ambapo nyuma yake kuna milima, vichaka pamoja na nyasi ndefu na fupi. Huku eneo hili ikionekana pia kavu kwani sio sehemu yote iliyoota.

Hili ni shamba lenye mwinuko wa milima likiwa limebeba mazao yanayoonekana yakiwa yamestawi vizuri yenye rangi ya kijani, pamoja na miti na vichaka mbalimbali huku katikati ya mmea hii kukiwa kuna njia zinazomuwezesha mkulima kupita.

Uyoga ni mojawapo ya mazao ambayo kuwaingizia wakulima kipato baada ya kuuza katika shamba, hili inaonekana ikiwa imepandwa mingi hii inaonesha hii inatumika kama chakula, au njia nyingine ambayo inaweza kua faida katika mwili wa binadamu.

Hapa ni shambani ambapo wakulima wanaonekana wakiwa wamelima mbogamboga au maharage kwa bustani. Hii ni moja wapo wa mazao ya kilimo ya biashara ambapo ipo katika hatua ya kupalilia.

Nguruwe ni mojawapo ya mifugo ambayo ni ya biashara, katika banda hili ambalo limejengwa kwa kisasa zaidi na lenye kuingiza hewa pamoja na mwanga, wanaonekana wakiwa wamewekwa kwa makundi.

Hili ni banda maalumu kwa ajili ya kuku au vifaranga ambao wanaonekana wakiwa wanakula katika sehemu zao pamoja na kunywa maji katika vyombo vyao. Eneo hili linaonyesha lina nafasi kubwa na hewa hivyo linasaidia kukua kwa vifaranga hao.

Kabichi ni mojawapo ya mazao ya biashara au mazao ambayo yanamuwezesha mkulima kujiingizia kipato. Wakulima wakiwa shambani wakiendelea na shughuli zao za kilimo katika zao la kabichi.

Kilimo hichi cha biashara kinaonekana kikiwa kimepandwa vizuri mazao yake kwa mstari, huku nyanya hizi zikiwa bado hazijaiva lakini zikiwa tayari zimekomaa.

Kabichi ni mojawapo ya ma zao la biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato katika shamba hili linaonekana zikiwa zimekomaa huku nyuma yake kidogo kuna miti mirefu pamoja na vichaka vile vile zaidi ikiashiria lipo tayari kwa ajili ya kuvuna.

Kuku ni moja yapo ya ufugaji, ambapo huwaingizia kipato wafugaji katika banda hili, ambalo limejengwa kisasa yenye kupitisha hewa ya kutosha pamoja na mwanga katika madurisha ambayo yamejengwa kwa wavu, kuku wanaonekana wakila chakula.

Mufugaji amejenga banda hili vizuri la ng'ombe, ambapo kila mmojawapo wa ng'ombe ukifikia chakula vizuri vilevile hupata faida ya maziwa pamoja na nyama vilevile ngozi.

Hapa ni shambani ambapo zao la biashara lijulikanalo kama kabichi au mbogamboga kama saru, zikionekana zikiwa zimekomaa huku zikiwa zimepandwa katika mstari maalumu hivyo kuzipa nafasi ili kuweza kukua vizuri.

Uyoga ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima wakilima na kujiingizia kipato. Katika shamba hili au katika sehemu hii, uyoga huonekana ukiwa umeota vizuri.

Kabichi ni moja wapo ya mazao ya biashara, ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato, katika shamba hilo zimeonekana zikiwa zimepangwa vizuri kwa mstari ili ziweze kukua vizuri kwa kupata nafasi pamoja na rutuba ya ardhi.

Hapa ni shambani ambapo kilimo cha kisasa kijulikanacho kama "greenhouse" kinaonekana kikiwa kinaendelea. Huku shamba likiwa limetengenezwa vizuri na nyuma yake ikionekana milima ambapo kuna mito na misitu.

Hapa ni shambani ambapo nyasi zinaonekana kuwa ni ndefu hii inaashiria kuwa hapa ni mahali walimapo mpunga, huku mkulima akiendesha trekta zake katika hatua za uvunaji wa mpunga. Huku nje ya shamba hili likiwa limezingirwa na miti mirefu.

Mashine ya aina ya trekta inaonekana ikiwa inaendeshwa na mkulima akiwa analima shamba, ikiwa ni hatua za mwanzo kabisa katika kuandaa shamba kwa kuchanganya udongo kabla ya kuanza kwa shughuli za kilimo. Mashine hii inasaidia kuongeza ufanisi wa kazi kuliko jembe la mkono.

Hapa ni shambani; ambapo shughuli za umwagiliaji wa kisasa, zikiwa zinaendelea. Kwani mabomba yamepita katika mbogamboga zilizopandwa vizuri katika mistari, hivyo kusaidia mimea hii kuwa na unyevuvyevu na kukua vizuri.

Hapa ni shambani ambapo wakulima watatu wanaonekana wakiwa wamepangilia vizuri mabomba ya umwagiliaji wa kisasa ambayo hutoa maji katika shamba hili na kusaidia kulainisha udongo hivyo mimea hukua kwa urahisi zaidi.

Hapa ni shambani ambapo umwagiliaji wa kisasa unaonekana hufanyika, mipira ikiwa imepitishwa kwa mistari katika sehemu zilizooteshwa mbogamboga, hivyo kufanya ardhi kuwa laini na kukua kwa urahisi. Nyuma yake kunaonekana kukiwa kuna miti mirefu na vichaka.

Hapa ni shambani ambapo shule za kilimo zinaonekana zikiwa zinaendelea, huku shamba likiwa limeendelea vizuri kwa ajili ya kupandwa mazao, shughuli ya umwagiliaji wa kisasa inaonekana hasa ndio muhimu katika shamba hili, kwani mabomba wamepandwa vizuri kwa mstari ili kuweza kunyeshelea mazao yatakayokuja kupandwa.

Hili ni shamba la jamii ya mbogamboga, kama vile hoho pamoja na nyanya, ambapo umwagiliaji wa kisasa unaonekana ukifanyika katika eneo hili, kwa sababu mirija au mabomba ikiwa imepangiliwa vizuri, ili kufikia mimea hii.

Katika shamba hili shughuli za kisasa za umwagiliaji zinaonekana zikiwa zinamwagilia mazao kama ambavyo mipira imeinuka na kumwaga maji, vilevile mazao yameoteshwa kwa mstari ili yaweze kuwa na nafasi na kupata rutuba nzuri katika kukua.

Huu ni umwagiliaji wa kisasa shambani; ambapo mipira inaonekana ikiwa imepita katika maeneo yaliyolimwa kwa mistari, maji yakiwa yemenyeshelewa ya kutosha, hivyo ardhi hii ikiwa imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Hili ni shamba ambapo lipo katika hatua ya awali ya umwagiliaji ambapo kilimo hiki cha kisasa hutumia umwagiliaji wa kisasa katika kukuza mazao yake, ambapo mbele pia ya shamba hili kuna mazao mengine ambayo yanaonekana yakiwa tayari yamekua yenye rangi ya kijani pamoja na miti mirefu.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambapo shughuli ya umwagiliaji hufanyika, katika eneo hili au shamba hili miche inaonekana kupangiliwa katika mistari, na kuipa nafasi ili iweze kukua vizuri.

Katika shamba hili shughuli ya umwagiliaji wa kisasa inaonekana ikiwa inaendelea, huku mpira ukiwa umewekwa na mashine ya kumwagilia ikiendelea na kazi yake katika mazao ambayo yamepandwa kwa mistari.

Shamba hili ambapo maharage yamepandwa vizuri kwa mistari, mabomba yamepita vizuri ili kuwezesha shughuli za umwagiliaji kuweza kulainisha vizuri ardhi; hivyo maharage haya kukua vizuri.

Hili ni eneo tambarare ambalo lina mwinuko huku likiwa limezingirwa na miti mingi na vichaka huku eneo hili likionekana likiwa na uoto wa asili, mara nyingi maeneo kama haya huweza kupatikana porini au sehemu za hifadhi ya taifa.

Hii ni ardhi ya mwinuko kidogo ambapo katikati yake mfereji unaonekana ukiwa umepita huku pembezoni kukiwa kuna nyasi fupi, vichaka vingi pamoja na miti.

Hili ni eneo tambarare ambapo mnyama jamii ya wanyama wappatikanao porini, au katika mbuga za taifa na yeye kama twiga akionekana katika vichaka huyu niliyomnyama mrefu zaidi kuliko wanyama wote ambapo nyuma yake, kunaonekana makazi ya watu hiyo inaashiria eneo hili alipo mbali na makazi ya watu.

Hili ni eneo tambarare ambapo miti michache na mirefu inaonekana vilevile nyasi fupi zikiwa zimekauka. Eneo hili linaashiria moja wapo ya maeneo yanayopatikana katika hifadhi za taifa, hasa Ngorongoro, Manyara na Mikumi.

Hili ni eneo tambarale ambapo ziwa linaonekana katika eneo hili, huku miti iliyokuwa mikavu ikiwa pembezoni mwa miti hii na nyasi ambazo ni ndogondogo, huku hali ya mawingu ikiwa ni ya kuvutia, hakika sehemu hii ni yenye uoto wa asili.

Hili ni eneo tambarale ambalo linaonekana kuwa ni kavu, ambapo miti michache pamoja na vichaka na nyasi fupi zinaonekana katika eneo hili, linaonekana ni moja wapo ya misitu yetu au katika mbuga za wanyama zinazopatikana Tanzania hasa katika mbuga kama tarangire na manyara.

Hili ji eneo tambarale ambapo nyasi ndefu pamoja na mimea kama vile mahindi yanaonekana katika eneo hili, huku nyuma yake kukiwa na miti pamoja na vichaka na mapori huku mawingu yake yakiwa yanaashiria kuwa ni kipindi cha mvua.

Ardhi hii tambarare huku kukiwa na milima kwa mbali, inaonekana ikiwa na nyasi fupi za kijani pamoja na miti na vichaka vingi, hii inaonyesha sehemu hii ni sehemu yenye uoto wa asili.

Hili ni eneo la tambarare lenye miinuko michache pamoja na milima, huku likiwa na pamoja na miti na vichaka, sehemu hii inaonekana ikiwa na uoto wa asili.

Hili ni eneo tambarare huku likiwa na mwinuko wa kiasi, huku nyasi fupi pamoja na miti na vichaka vingi vikionekana. Mbele yake kuna mlima huku jua likiwa linachomoza. Mandhari haya ni maeneo ya asili kabisa au katika hifadhi za porini au hifadhi za taifa.

Hili ni eneo lenye muinuko pamoja na vilima vingi, ambapo panaonekana kuwa na uoto wa asili huku miti mingi pamoja na vichaka vikiwa vimeota katika eneo hilo, mawingu ya sehemu hii ni ya kuvutia pia.

Eneo hili la tambarare lenye mwinuko pia wa kilima inaonekana kuwa na nyasi fupi pamoja na miti na vichaka, ambalo ni sehemu ya asili au sehemu yenye uoto wa asili.

Hili ni eno tambarare, likiwa limepakana na sehemu ya mto mkubwa au ziwa, huku wanyama wanaonekana wakiwa katika mazingira yao ya asili pamoja na mti, hii inaashiria sehemu ipo katika moja ya hifadhi za taifa, kama vile ngorongoro, manyara na serengeti.

Katika ardhi au shamba hili lenye tambarare, pamoja na muinuko kidogo linaonekana likiwa na nyasi fupi na ndefu za kijani, huku miti iliyokuwa mingi ikiwa nyuma yake pamoja na vichaka.

Sehemu hii tambarare yenye miinuko pia inaonekana ikiwa na nyasi fupi za kijani, huku miti pamoja na vichaka vikiwemo katika sehemu hii, huku mbele ya eneo hili ikionekana kukiwa na kama ziwa au bahari.

Hili ni eneo lenye mwinuko ambalo linaonekana ni la asili, huku likiwa na nyasi fupi pamoja na miti na vichaka vya kutosha, huku juu mawingu yakionekana yenye kung'ara ambayo yanafanya eneo lizidi kupendeza.

Huu ni msitu ambao unaonekana ukiwa tambarare pamoja na mwinuko, huku kukiwa na vichaka vingi pamoja miti. Hii inashiria hii ni sehemu ya asili au uoto ambao ni wa asili.

Ufugaji imekuwa kama mojawapo ya kazi ambazo, huwaingizia wafugaji kipato pamoja na kitoweo na baadaye, pia kuuza ngozi hizo. Mfugaji anaonekana akiwa akisimamia mifugo yake ya mbuzi, huku wakiwa wanapata malisho katika sehemu ya miti na kuvuka barabara.

Hili ni banda la kufugia ambapo limejengwa kwa mabati na mbao, mfugaji anaonekana akiwahudumia mbuzi kwa kuwapatia majani. Mbuzi hawa wanaonekana wamenawiri kutokana na uangalizi wa mfugaji wao.

Hili ni banda maalumu kwa ajili ya shughuli ya ufugaji wa ng'ombe wa kisasa, ambapo limejengwa kutumia mbao na mitaarimbo, huku juu likiwa limepolewa vizuri kwa kutumia bati.

Ufugaji ni moja wapo ya shughuli ambazo huweza kukuingizia kipato baina ya watu, katika banda hili anaonekana mtu akipita akikagua mifugo ambayo ni kuku, banda hili linaonekana likiwa namwanga wa kutosha.

Huyu ni mfugaji akiwa katika banda la kuku akiendelea na shughuli zake za kila siku kuwapa chakula na maji, banda hili linaonekana likiwa na mwanga wa kutosha pia limejengwa kuwa na sehemu maalumu za kutagia kwa kuku hawa.

Ufugaji wa kuku ni mojawapo ya kazi ambazo huwaingizia wafugaji kipato. Mfugaji anaonekana akiwa anaandalia kuku matikiti, huku mayai yaliyotagwa yakiwa yamewekwa katika vyombo maalumu.

Katika shamba hili inaonekana mazao yamepandwa kwa mistari, ili kuwezesha kupata rutuba na kuyapatia nafasi katika kukua kwake, huku nyuma yake kukiwa kuna miti pamoja na vichaka.

Hizi ni mbegu za tikiti maji ambazo zimehifadhiwa katika kifungashio chake, kilichotoka katika kampuni ya "Syova" au "WATERMELON SUKARI F1", ambapo wakulima hutumia kama mbegu mashambani.

Nyanya ambazo zipo katika miche yake au vitaru vyake huku vikiwa vimepangwa vizuri kwa msitari, hii inaonyesha kilimo cha kisasa kinafanyika katika eneo hili.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambacho miche imepandwa vizuri katika vitalu vyake, ambapo husaidia kukuzwa kwa mbegu kabla ya kupelekwa katika shamba kuu.

Hapa ni shambani ambapo shughuli ya umwagiliaji wa kisasa ikiwa inaandaliwa, huku mbogamboga au mazao yakiwa yamepandwa vizuri kwa mstari.

Hapa ni shambani ambapo kilimo cha kisasa kinaonekana kikiendelea au miche miche midogo, ikiwa imepandwa pamoja katika vitalu maalumu kabla ya kwenda kuhamishiwa sokoni kwa ajili ya mauzo au katika mashamba mengine ili liweze kupandwa tena.

Mazao ya biashara, kama mahindi na maharage, yanaonekana yakiwa shambani yakiwa yamehifadhiwa vizuri katika magunia, kwa ajili ya kuuza ili kujipatia kipato.

Hiki ni kitalu ambapo michemiche midogo ya mimea ikiwa imepandwa vizuri kwa mstari kabla ya kuipeleka katika shamba na kuiotesha tena.

Hii ni pakeji au kifungashio maalumu kilichobeba mbegumbegu za mchicha, ambapo zimetoka katika kampuni inayoitwa "EASEED" au "AMARINTHUS TEREHE" ambapo mbegu hizi huifadhiwa katika pakeji hizi ili ziweza kutunza ubora wake.

Hichi ni kilimo cha kisasa cha mbegu mbegu ambazo mimea midogo ikiwa imeoteshwa katika miche huku ikiwa imepangiliwa vizuri katika vitaru vyake, mimea hii ikiwa ni ya aina mbalimbali.

Hivi ni vitalu ambapo miche au mbegu zikiwa zimepandwa ndani yake kabla ya kupelekwa sokoni au kuhamishiwa shambani kwa ajili ya kuendelea na shughuli za kilimo. Miche hii inaonekana ikiwa katika vifungashio maalumu vyeusi.

Hizi ni mbegu za jamii ya mbogamboga aina ya spinachi zikiwa zimewekwa katika kifungashio maalumu, huku zikiwa zimetoka katika kampuni ya Easeed ambazo zimeandikwa “Spinachi indiani palaki”

Hizi ni nafaka za kilimo kama vile; muhogo, mahindi na maharage ambapo zinaonekana zikiwa shambani zikiwa zimewekwa katika magunia, huku zingine zikiwa zimewekwa katika vyombo maalumu.

Mbegu za jamii ya mbogamboga, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio vyake, kutoka katika kampuni ya "Teknisem" huku kukiwa na mbegu kama za: karoti, matikiti, matango pamoja na nyanya na vitunguu, zikiwa zimehifadhiwa vizuri.

Hiki ni kifungashio cha mbegu za maboga ambazo zimetoka katika kampuni ya "Simlaw Seeds". Mbogamboga hizi zimehifadhiwa vizuri ili kutokuweza kuharibika.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambapo mkulima hufanya hatua za uandaaji wa miche midogo midogo au mbegu kama hatua ya awali na ya kwanza. Kabla ya kwenda kuhamishia katika sehemu nyingine ya shamba mimea hiyo ili ikuwe.

Hapa ni dukani au supamaketi ambapo mbegu mbalimbali za jamii ya mbegu ya mazao zimewekwa huku zikiwa zimetoka katika kampuni ya vuna sidi.

Mbegu za mauwa ambazo zimetoka kampuni ya (starkes ayeres) zikiwa zimeifadhiwa vizuri katika vifungashio vyake vikiwa katika sokoni au sehemu ambapo uuzwa.

Hizi ni mbegu za mbogamboga zijulikanazo kama spinachi, ambapo zimehifadhiwa katika kifungashio maalumu kutoka katika kampuni ya "Simlaw Seeds SPINACH FORDHOOK GIANT".

Mbwa ni mmojawapo wawanyama ambao ukubwa na binadamu kwa ajili ya ulinzi au kwa ajili ya matumizi ya kuuza na kujiingizia kipato akiwa ametokeza kichwa katika sehemu ya nje ya banda lake, ambalo limejengwa kwa kutumia mbao huku likiwa limeezekwa juu kwa bati.

Banda hili maalumu kwa ajili ya ufugiaji wa mbwa, linaonekana likiwa limejengwa vizuri kwa kutumia nyavu pamoja na mbao huku mbwa wakiwa wawili ndani yake, mazingira haya ya nyumbani.

Mbwa ni mmojawapo wa wanyama ambao hufugwa kwa ajili ya ulinzi nyumbani au kwa ajili ya biashara. Ambaye anaonekana akiwa katika kibanda chake kilichotengenezwa kwa mbao pamoja na kuezekwa kwa bati, huku akiwa amesimamisha masikio yake juu.

Mabanda ya kufugia ndege kama kuku na wanyama wafungua nyumbani yakiwa yametengenezwa kwa mbao, huku milango yake ikiwa ya kutengeneza vizuri kwa wabu pitisha mwanga na hewa huku sehemu ya juu ikiwa imeekewa bati

Mabanda ya mifugo kama vile wanyama au kuku na ndege wa aina hiyo, yakiwa yamejengwa vizuri kwa kutumia mbao pamoja na mabati, huku madirisha yake yakiwa yamejengwa kwa kutumia wavu, ili kuwezesha hewa kupita vizuri pamoja na mwanga.

Huyu ni mnyama wa porini ajulikanaye kama twiga ambaye ni mrefu kuliko wanyama wote; na pia ni mzuri kwa muonekano wake, akionekana akiwa shambani au sehemu za hifadhi za taifa, ambapo mara nyingi hupatikana haswa ngorongoro na manyara.

Mnyama anaonekana akiwa ameshikwa na mtalii au mtu anayeongoza wanyama hao. Mandhari ya sehemu hii ni porini au sehemu za hifadhi za taifa, kwani kunaonekana kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka katika eneo hilo.

Bundi ni mojawapo ya ndege warukao wanaopatikana katika sehemu za porini au katika hifadhi za taifa vilevile katika makazi ya watu, akiwa amesimama katika mti huku akiwa na rangi nyeupe sehemu ya kichwani huku sehemu yake ya mwili iliyobaki ikiwa ni nyeusi.

Tembo ni mmoja wapo ya wanyama waishio porini au katika hifadhi za taifa. Hapa anaonekana mwanauhifadhi au mfanyakazi wa wanyama pori akiwa anamnywesha tembo mkubwa maziwa, huku watalii wakiwa wamezunguka eneo hili wakifurahi juu ya jambo hili.

Huyu ni mnyama ajulikanae kama twiga ambae anapatikana katika sehemu za hifadhi ya taifa pamoja na porini. Ambae ni mzuri kutoakana na madoti yake na pia ni mrefu kuliko wanyama wote; anaonekana akiwa katika uzio ambao umejengwa kwa wavu pamoja na miti.